Eneo zuri la nje lenye miti mingi huku kukiwa na bustani yenye maua pamoja nyasi zilizokatwa vizuri. Uoto uliopo ni wa kijani kibichi na umepangiliwa kwa namna ya kuvutia, kwa kuwa kwa sehemu umepandwa na binadamu. Ziko njia ndogo zilizojengwa katikati ili watu waweze kupita na mandhari hii husaidia kuleta afya ya kimazingira kwa kuachilia hewa safi pamoja na kuzuia magonjwa.

Daktari wa kike ambaye amavaa wigi kichwani na koti jeupe linalomtambulisha kitaaluma, amesimama akiwa amajishika mikono akitabasamu. Mhudumu huyu wa afya hufanya kazi katika mazingira yanayohusika na matibabu hasa ya binadamu.

Daktari wa kiume aliyevaa kinadhifu akiwa katuka mavazi yake ya kazi amekaa ofisini huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato anayoitumia, anatabasamu na kuonyesha ishara ya kunyanyua kidole gumba akifurahia taaluma yake. Watoa huduma za afya wanaopatikana kwenye zahanati, vituo vya afya na hospitalini hufanyika msaada katika kuokoa maisha ya watu hasa pale wanapojituma kwa bidii.

Katika wodi ya wazazi mwanamke mmoja aliyevaa kisweta cheusi na gauni la rangi ya dhahabu, ameleta zawadi kwa ajili ya mtoto aliyezaliwa. Anampongeza mama kwa kupakata mwana, utaratibu ambao hufanywa katika jamii mbalimbali. Wako kwenye kitanda cha hospitali, na viko vifaa vingine katika chumba hicho.

Sehemu maalumu katika hospitali imewekwa mabenchi ya mbao yanayotumika na wakina mama wenye watoto wakati wakisubiri kupatiwa huduma. Muuguzi aliyevaa barakoa anamsaidia mama mmoja kupima uzito wa mtoto wake na kuchukua taarifa za muhimu kwa ajili ya kliniki. Kuna mabandiko mbalimbali ukutani yanayotoa elimu kuhusiana na tiba tofauti.

Watoa huduma ya afya wametembelea mtaani. Mwanamke mmoja na mwanaume wamewasimamisha wasichana wawili na wanawapatia dawa za vidonge na bilauri ndogo nyeupe za plastiki za maji, ili wayatumie kumezea dawa hizo. Kampeni mbalimbali katika kulinda afya ya jamii husaidia kupunguza maambukizi au milipuko ya magonjwa.